Chumba maalumu cha darasa ambacho hutumika kwa ajili ya utoaji wa elimu kwa watu wazima, watu hawa wamekaa katika madawati na kumsikiliza mwalimu wao ambayo anawaelekeza kwa kutumia ubao wenye rangi nyeusi, ambapo watu wazima hujipatia elimu na kuendelea na shughuli zao kwa wakati wa ziada.

Watu wengi wa kike na wa kiume wakiwa wamesimama katika moja ya sehemu ya ofisi ambapo wanajiusisa na utoaji wa huduma ya elimu kwa watu wazima ambapo watu wa umri mzima kuanzia miaka kumi na nane na kuendelea wakipatiwa elimu katika mfumo maalumu ambao huwa saidia kuendelea na maisha mengine ya kibinadamu.

Watu wengi wa jinsia ya kike pamoja na ya kiume wakiwa katika chumba maalumu cha darasa, ambapo mbele ya watu hao kuna walimu ambao hutoa elimu kuhusiana na mambo mbalimbali kwa watu wazima. Watu wazima uja maeneo haya kujiendeleza na elimu ya ilikupata ujuzi kuhusiana vitu mbalimbali vinavyo usu jamii pamoja na mazingira.

Hii ni eneo la darasa ambalo linajumuisha wanafunzi, mwalimu pamoja na samani zilizopo ndani yake ambazo ni meza. Mwalimu akiwa mbele ya wanafunzi akiwa anatoa maelekezo kwa wanafunzi hao.

Wanafunzi wa elimu ya msingi na chekechea, huanza elimu yao wakiwa na miaka kuanzia mitano mpaka saba; ambapo wanafunzi hao wakiwa mashuleni huvutiwa na michezo mbalimbali, ambayo huwafanya wawe pamoja na kucheza na kushirikiana, ambacho kitendo hicho huongeza ujasiri na uelewa kwa wanafunzi.

Eneo la shule ambalo limezungukwa na madarasa, pamoja na maeneo kwa ajili ya michezo. Ambapo maeneo haya wanafunzi huja muda baada ya kumaliza vipindi, ili kujiburudisha na kijuliwaza ambapo wanafunzi wengi hupenda kucheza michezo hii pamoja na wenzao.

Eneo la darasa, ambalo limepangwa vizuri, meza pamoja na viti, ambavyo vimewekwa katika mpangilio maalum kuhakikisha wanafunzi wanakaa vizuri na waweze kuelewa. Pia eneo hilo la darasa lina vitu mbalimbali kama vile taa pamoja na michoro mbalimbali ambayo inasaidia wanafunzi kuweza kuelewa kwa urahisi zaidi.

Mwalimu wa kike aliyevalia nguo nzuri za suti na kuonekana katika muonekano wa kupendeza sana. Akiwa katika eneo la darasa na mbele ya ubao wenye rangi nyeupe, ambapo mwalimu huyo anajihusisha na ufundishaji wa masomo kwa wanafunzi. Hivyo huwakarimu wanafunzi kuelewa vizuri masomo yake.

Eneo la shule ya msingi, ambapo pamepambwa na mazingira mazuri na nyasi nzuri zenye kuvutia. Eneo hilo lina majengo ya kutosha ya madarasa pamoja na ofisi, pia nje ya eneo hili kuna maeneo mbalimbali kwa ajili ya michezo, ambapo watoto wengi wa shule za msingi hupenda kufanya michezo, muda wa baada ya masomo.

Ni darasa ambalo mwalimu yupo ndani pamoja na wanafunzi, ambao wameketi kwenye meza. Pia kuna ubao, picha, pamoja na michoro ambayo hutumika mahususi kwa ajili ya wanafunzi wa shule za msingi kwa lengo la kuongeza.

Walimu wakike pamoja na wakiume waliovalia barakoa pamoja na vitambulisho, ambao wapo kwenye chumba maalumu cha mitiani wakiwasimamia wanafunzi ambao wamevaa shati jeusi pamoja na suruali zenye rangi ya bluu iliyokolezwa, chumba maalumu cha kufanyia mitihani.

Kitabu cha somo la sayansi, ambalo somo hilo linafahamika kwa jina la Kemia, ambalo hujihusisha na maswala mbalimbali ya kemikali na madawa. Ambapo wanafunzi wengi wa sekondari hupendelea kusoma somo hilo, ili baada ya kumaliza masomo yao waje kujiingiza katika sekta mbalimbali, za utengenezaji wa madawa kama famasia.

Ni chumba maalum ambacho kimepangwa vitanda vyenye rangi nyeusi pamoja na magodoro mazuri ambayo yametandikwa na mashuka. Pia kuna viti viwili ambavyo vina meza moja iliyotengenezwa kwa mbao, ambao wanafunzi wengi wa sekondari hutumia kwa ajili ya maandalio ya jioni, kwa ajili ya kusoma baada ya kufundishwa darasani.

Kitabu cha kijani pamoja na rangi ya njano, ambapo kuna picha ya watu wawili walioketi katika viti. Kitabu hiki hutumiwa na wanafunzi wa kidato cha nne katika elimu ya sekondari, ambapo hujifunza somo la biolojia na kujua zaidi kuhusiana na mimea pamoja na wanyawa.

Chumba Cha bwenj ambacho kina vitanda vya kutosha, vilivyotandikwa vizuri na mashuka vyenye rangi ya pinki. Wanafunzi wengi wana hushauriwa ,sana kuishi maeneo karibu na shule ambao wanafunzi huishi mabwenini ili kuhakikisha wanapata elimu katika weredi wa juu na kuhakikisha mda mwingi wanatumia kwa ajili ya kusoma. Hivyo wanafunzi wengi wa shule za sekondari hushauriwa sana kuishi mabwenini.

Mwalimu akipanga vitabu mbalimbali kwa ajili ya wanafunzi wa elimu ya sekondari, ambapo vitabu hivyo huwasaidia wanafunzi katika kuchimba maarifa na kutafuta ujuzi kuhusiana na vitu mbalimbali ambavyo wanajifunza darasani.

Mwalimu wa kike akiwa ofisini, akiwa anafanya kazi ya usahihishaji wa kazi za wanafunzi wake. Walimu wengi wa sekondari hutumia muda wao waziada kwa ajili ya kuhakikisha maendeleo ya wanafunzi wao yanakuwa katika hali inayo hitajika.

Wanafunzi watatu wa elimu ya juu, ambao wanasomea masomo mbalimbali ya ufundi stadi, wakiwa katika chumba maalumu cha kufanya kazi ya unyoaji, wateja huja maeneo hayo na kupata huduma ya kunyolewa na pia wanafunzi hupata ujuzi maalumu baada ya kufanya kazi hiyo kwa muda mrefu.

Wanafunzi wakike na wakiume ambao wanasoma elimu ya juu, wakiwa na vifaa vyao vya masomo ambavyo hutumia katika shughuli zao za kila siku kuhakikisha wanapata elimu na ujuzi kuhusiana na mambo mbalimbali ambayo wanayasomea wakiwa vyuoni, wanafunzi hao wapo pamoja wakifanya majadiliano ya vile vitu ambavyo husomwa kila siku madarasani.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa katika eneo la maeneo ya chuo ambapo wamejikusanya na kufanya majadiliano ya vitu mbalimbali ambavyo wamefundishwa darasani, majadiliano ya wanafunzi husaidia kuongeza ushirikiano kati yao, kuongeza ujasiri na kuongeza uelewa kwa yale wamefundishwa darasani na walimu wao.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wakiwa katika darasa maalumu la maabara ambapo huja na kujifunza kwa vitendo vitu ambavyo wamejifunza darasani. Mwalimu akifanya ukaguzi kwa baadhi ya wanafunzi na kuangalia nini wanakifanya baada ya yeye kutoa maelekezo.

Wanafunzi wa elimu ya juu, wakiwa katika chumba maalumu cha darasa, wakapatiwa ujuzi kuhusiana na mambo mbalimbali, ambapo mwalimu wao hutumia mifumo ya kisayansi, kama televisheni, kutumia kwa ajili ya kuhakikisha wanafunzi hao wanaelewa vizuri na kuendelea vizuri na masomo yao.

Mwalimu pamoja na wanafunzi wa kike na wa kiume, ambao wapo katika chumba maalumu, chenye mifumo mizuri ya kisasa ya umeme, ambapo wanapeana taarifa kuhusu maendeleo ya masomo yao.

Wanafunzi wanaosoma masomo ya mafunzo ya ufundi, wakiwa katika kipindi cha mafunzo kwa vitendo katika maeneo ya moja ya karakana ambazo husaidia kuwaongezea weledi na ujuzi katika shughuli mbalimbali baada ya kuwa wamejifunza katika nadhari madarasani.

Wanafunzi wa ufundi pamoja na elimu ya ufundi wakiwa katika eneo la gari na kufanya uchunguzi wa gari hilo, ili kuangalia lina shida gani na kurekebisha kitu hicho kuwasaidia wanafunzi kuelewa zaidi mara baada ya kupewa elimu ya nadharia, katika maeneo madarasa hivyo kupata muda wa kufanya kazi za mikono ili kuhakikisha mwisho anakielewa vizuri na kukifanyia kazi.

Wanafunzi waliopo pamoja na mwalimu katika chumba maalumu, mwalimu huyo aliyevalia barakoa nyeusi pamoja na sweta jeusi, yupo katika chumba maalumu akiwasimamia wanafunzi wake wakijifunza kwa mfumo wa vitendo, masomo hayo hufanywa baada ya wanafunzi kujua nadharia kuhusiana na vitu mbalimbali ambavyo wanajifunza, ili kuweza kuwajenga katika uwezo mkubwa wa kufanya kazi kwa ufanisi mkubwa.

Wanafunzi wa elimu ya mafunzo ya ufundi, ambao waliovalia nguo maalumu ambazo zinatumika kwa ajili ya maabara. Wanafunzi hao wakifanya kazi za vitendo baada ya kuelimishwa kwa njia ya nadharia maeneo ya madarasani, hivyo hutumia ujuzi wao ili kuhakikisha wanafanya kazi vizuri na kuongea ujuzi zaidi.

Wanafunzi waliyovalia makoti ya rangi ya bluu iliyokolezwa ambao wapo katika chumba maalumu cha maabara, kwa ajili ya shughuli za vitendo, wanafunzi hao huja maabara kwa ajili ya kufanya kazi za vitendo.

Wanafunzi wa elimu pamoja na mafunzo ya kiufundi wakiwa katika eneo la kazi, mara baada ya kumaliza masomo ya darasani huja maeneo ya kazi kwa ajili ya kuhakikisha wanaongeza ujuzi zaidi kwa tayari ambayo wamejifunza katika nadharia.

Wanafunzi wengi walio katika chumba cha maabara, wanafunzi hawa wanajihusisha na elimu ya mafunzo ambayo hufanya kazi mbalimbali kama vile ufundi wa simu, ufundi wa redio na ufundi wa umeme. Wanafunzi huja maabara na kufanya mazoezi haya kila siku mara baada ya kumaliza vipindi vya nadharia madarasani, hivyo huongeza ujuzi zaidi.

Wanafunzi wa elimu za juu wakiwa katika shughuli za masomo kwa vitendo ambapo hujifunza namna gani ya kuendelea kufanya kazi baada ya kusoma kwa njia ya nadharia na kuendelea kuelewa vizuri ili waweze kufanya kazi hizo kwa weledi wa hali ya juu.